Ni magari aina ya Lexus ambayo yametiwa kwenye kampuni ama kwenye duka la uuzaji yakisubiri wateja waje kwa ajili ya kuweza kuyanunua, yote yana rangi tofauti.

Gari aina ya Toyota Hilux 4 by 4 Double Cab linaonekana kwenye uwanja ambapo mmoja au mwanadamu mmoja ameketi pale nyuma akiwa anasubiri huduma.

Vitunguu vyekundu kwenye magunia vinaonekana kupakiwa kwenye gari hili la rangi ya kijani ishara kwamba vinapaswa kupelekwa kwenye soko kwa ajili ya kuweza kuuzwa. Mama mmoja ambaye anakadiriwa kuwa mwenyewe anasimama pale akitazama hali ya kazi.

Ni katika duka la uuzaji wa magari, magari haya yaliyo kwenye foleni Yana subiri wanunuzi waaje ili yaweze kununua kutoka kwenye duka hili. Linaonekana gari jeupe , gari jekundu na gari jeusi.

Ni sehemu ya uuzaji wa magari. Magari hasa Marcedes GWagon, yanaonekana kwenye eneo hili yakisubiri wateja waje ili waweze kuyanunua.

Hili ni duka. Duka hili linaonekana kuwa na maandishi ya mpesa ishara kwamba linatoa huduma za fedha, utoaji na uwekaji wa fedha katika simu.

Ni huduma za uchukuzi magari ambayo ni mapya yanaonekana kusafirishwa na lori hili kubwa ambalo linatumika kusafirisha magari mapya kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hapa ni soko la nje ambapo vyakula tofauti vinaonekana vikiwemo vitunguu, machungwa, ndimu, viazi, nyanya na kadhalika katika soko hili.

Hapa ni sokoni na ni soko la chakula, chakula ambacho kimepigwa picha ni batanati na malenge vinaonekana kupigwa picha pamoja ilikuweza kuuzwa kwa upamoja.

Ni katika soko la uuxaji wa chakula aswa matunda ambapo wanunuzi na Wauzaji wanaonekana pale, na baadhi ya matunda yanayo onekana pale ni kama nanasi, maembe, ndzi, tikiti na kadhalika.

Ni tangazo la kibiashara, kampuni ya Anziano insurance agency ambayo inakaribisha wateja kwa ajili ya magari ya kibinafsi na vile vile inadhihirisha jinsi ambavyo wanalipisha kwa mwezi, ambayo ni shilingi 1000 na vile vile kwa mwaka ni shilingi 5000.

Huku ni sokoni na baadhi ya viungo vya upishi vinaonekana. Kuna vitunguu pale, nyanya, ndimu, tango, pilipili, viazi, karoti na vitu vinginevyo.